Sahani ya kijani kibichi inaonyesha kiamshakinywa ambapo kuna mahamri na mbaazi za nazi.

Meza ya mbao ina vyombo viwili vya chakula vilivyojaa. Kila chombo kina wali wa manjano, nyama iliyokaangwa na mboga za rangi nyekundu. Pembeni yamo mayai yaliyochemshwa katikati ya meza kuna vikombe vya vioo na chupa za maji za kijani kibichi.

Aina nyingi za viungo zilizopangwa kwenye makopo na mifuko zikiashiria uteuzi mpana wa bidhaa zinazopatikana. Kuna pia vyakula vingine kama vile asali na matunda makavu.

Mazingira haya yanaonyesha kilimo cha kisasa ambacho hutumia mfumo wa umwagiliaji. Udongo umeandaliwa vizuri kwa ajili ya ukuaji wa mimea. Hali hii inaonyesha utamaduni wa kilimo endelevu katika eneo hili la bustani za nyumbani.

Mpangilio huu wa viungo vya aina mbalimbali unawakilisha utamaduni wa kupika Afrika Mashariki. Ambapo kila kimoja kina jukumu lake maalum katika kutayarisha vyakula vyenye ladha.

Sahani nyeupe kwenye meza ya mkahawa inaonesha samaki iliyoiva vizuri ikiwa na mchuzi, viazi vilivyokaangwa, saladi ya karoti.

Bakuli la kioo limeonyesha mbaazi za nazi zilizopikwa kwa ustadi mkubwa. Pilipili zimepachikwa juu ya mbaazi hizi. Chakula hiki ni cha kawaida katika nyumba za pwani.